Mama aliyeketi katika kiti, akiwa anatoa somo la ushonaji; akitumia mashine ya cherehani, huku wamama wengine wakiwa wamesimama wakimtazama; wote wamevaa nguo za kitamaduni la kabila la kimasai.

Vitabu vya hadithi za kiswahili ambavyo hutumika katika shule ya msingi, vikiwa na picha mbalimbali za watu na wanyama, pamoja na hadithi za kusisimua ambazo huwaelimisha, pamoja na kuwaburudisha wanafunzi.

Somo la ya kiingereza ambalo linafundishwa kwa wanafunzi wa shule ya msingi, mwalimu akitumia vibandiko kufundisha siku za wiki; akianza na jumapili, jumatatu, jumanne, jumatano, alhamisi, ijumaa na jumamosi kwa mtiririko huo.

Mazingira ya shule ya msingi yakiwa na jengo refu la madarasa nje kukiwa na ukoka au bustani, iliyopandwa maua pamoja na viwanja vya michezo vyenye rangi fupi za rangi ya kijani.

Mwalimu wa kiume akiwa amesimama mbele ya darasa akitoa elimu kwa wanafunzi wa shule ya msingi walioketi katika madawati, wakiwa wamevaa sare za rangi nyeupe na bluu. Ubaoni kukiwa na maandishi yaliyoandikwa ambayo ni ya somo la kiingereza.

Maabara ya kisasa ambayo hutumika na wanafunzi wa shule ya sekondari, kufanya uchunguzi wa kisayansi au mafunzo ya vitendo, kukiwa na meza refu pamoja na sturi za kukalia, kukiwa na mabomba ya maji na madirisha yenye vioo ambayo huingiza mwanga wa kutosha.

Mazingira mazuri ya shule ya sekondari kukiwa na jengo refu la madarasa, yenye milango na madirisha ya vioo kukiwa na sehemu za kukalia au kupumzika zilizotengenezwa kwa mbao chini ya mti mrefu unaotoa kivuli.

Wasimamizi wa mitihani pamoja na walimu, wakiwa wanakabidhiana bahasha zilizofungwa vizuri, zikiwa na mitihani ya shule ya sekondari ambayo imetolewa katika maboksi.

Shule nzuri ya sekondari ambayo ina jengo kubwa la ghorofa mbili la madarasa, chini kukiwa na bustani iliyopandwa maua ya rangi ya kijani kukiwa na sehemu kubwa ya uwazi inayotumika kwa ajili ya makutano.

Wasimamizi wa mitihani pamoja na walimu wakiwa ndani ya chumba cha mtihani, wakiwasimamia wanafunzi wa shule ya sekondari, ambao wameketi katika madawati kila mmoja akiwa anafanya mtihani.

Vijana wa kike na wa kiume ambao ni wanafunzi wa chuo wakiwa wameketi katika darasa lenye madirisha makubwa ya vioo yanayoingiza mwanga wa kutosha unaowasaidia wakati wanajisomea wakitumia kompyuta mpakato, simu za mkononi, madaftari na kalamu za kuandikia.

Mwalimu akiwa amesimama mbele ya darasa akitoa elimu kwa wanafunzi wa chuo walioketi katika viti vya plastiki mezani kukiwa na vitabu, madaftari, simu za mikononi, mikoba ya kuhifadhia vitu mbalimbali wakiwa wanamsikiliza mwalimu huyo kwa makini.

Mwalimu aliyesimama mbele ya darasa akiwa anatoa somo au kuwafundisha wanafunzi wachuo, walioketi katika madawati huku mezani kukiwa na madaftari na kalamu ambazo hutumia kuandika kile wanachojifunza.

Mkufunzi wa kike wa chuo akiwa ameketi katika ofisi yake huku mezani kukiwa na vitu mbalimbali kama vile simu ya mezani, makaratasi, gazeti nyuma kukiwa rafu za mbao zenye vitabu mbalimbali pamoja na kabati.